Hapa ni bao, ambalo bao hili limendikwa na mwanafunzi au mwalimu alafu pale kuna rula, hii rula huwa inasaidia kuhakikisha kuwa maandishi imeenda kwa laini inayofaa.

Hawa ni wanariadha. Wote wamevaa sare zinazofanana pale kuna nyuma kwa shati imeandikwa Kenya. Kuna mwanamke mmoja amekaa pale kwa mashine akiwa akitayari kuendesha.

Hii ni sanduku. Sanduku hii aswa huwa inawekwa vitu au inapagwa nazo vitu. Kama unaweza kuwa na faili, mad... mwalimu ama popote afisi unaweza pagwa ili hisipotee ama saa zile unahitaji unaenda pale kuchukua wakati wowote.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyeusi, akiwa amekilalia iyo mashini ama iyo baisikeli ,yenye akiwa anafanya mazoezi katika kiwanja ya uchezaji hadi inaonyesha kuwa ni usiku huyo.

Hawa ni wachezaji, walemavu wawili wote wakiwa katika uwanja huenda wazifanya mazoezi ya mchezo wa mpira wa mguu katika hiyo uwanja.

Hii ni duster ama hii ni kifagio ambayo huwa wakati ambayo imeandikwa ubao huenda na unatumia kuipanguza, ameeka pale karibu na ubao ili isiweze kupotea.

Wachezaji hawa ama kuna wanaume watatu alafu katikati kuna kiongozi wao wakiwa ni walemavu. Huyo kiongozi huwa anawaelimisha jinsi ambavyo wanafaa kufanya katika uchezaji wao wa mpira.

Hawa ni wachezaji ama wanariadha ambao wanakimbia katika kiwanja hii ingawa moja ni mlemavu ambaye amevaa shati la Kenya

Hapa kuna maandishi ambayo imeandikwa pale inasema kuwa : Fire Assembly Point , halafu kando yake kuna tanki ama kuna mtungi ambayo hasa huwa inatumika kuchota maji.

Mwanamume mmoja ambaye ni mlemavu ako na shida ya miguu. Akiwa pale katika baiskeli yake anakimbia ama ako ndani akiendesha baiskeli. Huenda ako katikati ya michezo maanake amevaa nguo ya michezoni.

Hapa kuna kompyuta nne ya rangi yao nyeusi zikiwa zimeekwa katika meza yao nyeupe. Alafu tena kuna viti vya plastiki ambazo ni za gari nyekundu.

Hapa kuna mmoja ambaye ameanguka maanake huyu ni mwanrisdha mmoja ambaye... (Kilele )Sasa amehepuka mshindi sasa anasaidiwa na wenzake ili kuinama..

Hii ni kitabu ya maandishi. Hasa ni kitabu ya maandishi ya darasa la pili haswa wanatumika na mwalimu ambaye anaitwa Joy ili kuwafunza watoto wa darasa la pili.

Mwanamke moja akiwa kwenye meli kama amevaa shati lake ambayo imeandikwa Kenya. Yeye kuna machine yake pale ameweka kando maanake yeye ni mlemavu.

Kiongozi moja ambaye amevaa suti lake na tai akiwa pale anasimama kama ameshika karatasi lake nyeupe, akisimama akiongea kutumia spika. Nyuma yake kuna maandishi.

Hapa ni kwa darasa ambalo kuna viti ya wanafunzi na daraza hili ni safi mbele kuna mbao nyeupe alafu hapa kumetulia hakuna mtu manake hakuna wanafunzi yeyote.

Hapa ni Kwa mlango , mlango ambapo imeandikwa mandishi aliandika welcome na kila kitu ikiwa na maana yake huendni ya kidato darasani ni moja ambayo wameandika mandishi haya.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye kiti huku akishika karatasi ambayo imeandikwa qualify yeye amevaa shati lake limeandikwa Kenya ameketi kando yake ni maji huenda yeye ameibuka mshindi.

Hapa ni shule, maanake kuna wanyama ambayo imeandikwa. Pale inaonyeshwa hapa ni shule ya darasa la chini, haswa inaandikwa pale ili kuwafunza alafu waelewe haraka.

Bao hii kubwa ikiwa na maandishi ya rangi yake nyeupe. Pale imeandikwa huenda mwalimu ametumia kuwaelimisha watoto ama watoto wametumia kujielimisha pale darasani.

Hapa ni shule kuna nyumba kubwa ambayo imekaa pale kwa laini imekaa pale alafu mbele yao kuna maua ambayo imekatwa alafu hapa kuna nyasi nzuri ambayo imekatwa ilhali inakaa kuwa imekauka.

Hapa ni kwa darasa, pale tunaona mlango ya darasa ambayo maandishi imeandikwa kidato cha kwanza, hapa huenda unapoingia ama unapotaka kuingia katika hilo kidato.

Hizi ni files ama vitu ambazo ziko kwa rangi tofauti tofauti. Haswa huwa inatumika na walimu pale wa darasa la chini ili kuwafunza watoto waelewe haraka haraka.

Hiki ni kitabu ambayo inaeleza jinsi maji inavyofaa. Hapa imeandikwa water is life alafu pale imeonyesha orodha ambayo vile maji inatumika katika jamii ya watu.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu, mbele yake akona mashine, uenda huyo mama ni mlemavu, ilhali amekaa kwenye kiti, uenda yeye ndio shabiki ama mchezaji.